Nguzo kubwa za umeme zilizopangwa kwenye mandhari ya wazi. Waya nyingi za umeme zimeunganishwa kati ya nguzo hizo. Mbingu ni bluu na mawingu machache. Ardhi na nyasi kuna uzio wa nguzo za zege, inaoashiria usambazaji wa nishati.

Bwawa kubwa la maji wenye muundo wa kudhibiti mtiririko. Maji yanaonekana mengi na yanang'aa. Kuna jengo ndogo nyeupe upande wa kulia. Miti na mimea inaonekana nyuma inaashiria udhibiti wa rasilimali ya maji.

Mafundi wawili wakirekebisha nguzo za umeme au mawasiliano. Mmoja yuko kwenye ngazi juu ya machungwa, mwingine yuko chini. Wote wamevaa sare za kazi. Kuna mifereji ya maji, miti na ukuta kando ya barabara. Inaashiria matengenezo ya miundombinu.

Nguzo ndefu za umeme zikiwa zimesimama kwenye shamba kubwa. Waya zinanyooka angani, zikipita juu ya nyasi za kijani. Mbingu ni blue , safi, na kuna mawingu machache meupe. Mti mmoja pekee unaonekana kushoto, ukiongeza uzuri wa mazingira. Hii inaashiria miundo mbinu ya nishati.

Kituo cha kusambaza umeme, chenye nguzo ndefu, za umeme, na transfoma kubwa. Waya ya umeme, zinaonekana zikipita. Eneo lote, limetandikwa kokoto, na kuna anga la bluu juu. Inaonekana kama kituo muhimu, cha miundo mbinu.

Kiwanda kikubwa kinachotoa moshi mwingi, kikiwa kimezungukwa na maandhari ya kijani kibichi yenye miti na milima. Miundo ya kiwanda inaonekana kuwa na mabomba mengi na majengo makubwa. Moshi mweupe unapaa angani kutoka kwenye mitambo kadhaa, ikionyesha shughuli kubwa ya viwanda.

Kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo na nyaya nyingi. Bendera mbili za kenya power zimesimama mbele. Eneo limezingirwa na ukuta na kuna mawe madogo ardhini. Ni eneo muhimu la miundo mbinu na nishati.

Kituo cha kupoza umeme. Kuna nguzo nyingi za chuma zinazobeba nyaya nene na transfoma. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi mbali. Kituo kimezungukwa na kanda ya manjano ikionyesha usalama.

Eneo la makaazi karibu mto. Kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na njia ndefu yenye ngazi. Watu wanaonekana wakitembea kwenye njia hiyo. Mto unaonekana na takakata kando yake. Mazingira yanaonekana kuwa duni.

Kundi la watoto wa tembo wakinyonyeshwa chupa na wahifadhi katika eneo lenye udongo mwekundu. Mlinzi mmoja amevalia sare ya kijani kibichi na buti akimnyonyesha tembo mchanga. Tembo wengine kadhaa pia wako karibu. Nyuma yao kuna miti iliyokauka na anga la buluu lenye mawingu meupe.

Ndege aina ya korombo mwenye taji, akiwa ndani ya uzio wa chuma. Manyoya yake yana rangi ya kijivu, nyeupe na kahawia. Anaonekana akitembea karibu na chombo cha maji. Nyuma yake kuna miti na udongo.

Eneo la kufulia nguo labda katika makazi duni ambapo majengo yamejengwa kwa mabati. Mwanamke anaonekana akifua nguo kwa kutumia ndoo na beseni ya rangi mbalimbali. Bomba la maji linaonekana likitumika. Ardhi inaonekana kuwa na udongo. Hali inaashiria shughuli za kila siku za nyumbani katika mazingira ya kawaida.

Watu watatu wakifanya kazi kwenye dampu kubwa. Wamevaa fulana za rani ya njano zinazong'aa. Wanaonekana wakitumia vijiti kukusanya vitu kwenye maji chafu. Takataka zimetapaka kila mahali. Mazingira yanaonekana machafu na hatari.

Mtu akibeba gunia kubwa kichwani akivuka mkondo wa maji chafu. Eneo linaonekana kuwa makazi duni yenye nyumba zilizojengwa kwa mabati na uchafu pembeni. Hali ya maisha ni ngumu sana.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja, wakiwa kwenye mlima au kilima. Wote wamevaa nguo za mazoezi au matembezi. Mwanamke amevalia kofia nyekundu na anaonekana akichoka kidogo huku akishika goti. Nyuma yao pana mandhari pana ya milima na mawingu. Kwa umbali, nguzo za upepo zinaonekana.

Nyati wawili waliosimama ndani ya maji yenye matope. Mmoja anatupa jicho moja akitazama mbele . Wote wanapembe kubwa zilizopinda. Nyuma yao kuna barabara ya udongo na mimea mirefu ya kijani. Anga ni la mawingu meupe yanayotawanyika. Mazingira inaonekana kuwa ya porini labda katika mbuga la wanyama.

Simba akitembea kando ya barabara ya udongo akiwa karibu na magari ya watalii. Magari haya yanaonekana kubeba watalii wanao tazama wanyama pori. Anaonekana akipita karibu na magari bila kuogopa huku watalii wakimshuhudia. Mandhari ya nyuma ni vichaka na miti ikionyesha mazingira ya mbuga ya wanyama.

Vifaru wawili wakila nyasi kwenye uwanja mkubwa. Nyuma yao kuna mandhari ya jiji lenye majengo marefu yanayong'aa chini ya anga ya machweo. Mawingu yanaonekana juu, Mazingira yanasisitiza uhusiaono kati ya wanyama pori na maendeleo ya miji.

Mto uliyochafuliwa sana. Taka nyingi zimekusanywa ndani ya maji. Kwa umbali majengo na nyumba ya makaazi zinaonekana zikionyesha kuwa mto huu unapita karibu na makaazi ya watu. Kuna watu wachache wanaoonekana wakijaribu kusafisha taka wakiwa wamevaa nguo za kujikinga.

Kundi la tembo wakiwemo, tembo wawili wakubwa na wadogo wawili, wenye rangi nyekundu. Wadogo wanaonekana kufunikwa na matope au udongo mwekundu, wakisimama karibu na wakubwa, labda wazazi wao. Mandhari ya nyuma inaonekana mimea na miti ikionyesha mazingira ya asili.

Eneo lenye makazi duni labda kando ya mto. Nyumba ndogo zilizojengwa kwa mbao na mabati zinaonekana zikikaribia ukingo wa mto wenye maji machafu. Miti imesimama kando ya mto na uchafu unaonekana ukienea kwenye kingo. Hali inaashiria uharibifu unaoweza kusababishwa na mafuriko na changamoto za makazi duni.

Korongo wawili wenye taji wakitembea kwenye nyasi. Wana manyoya ya kijivu, nyeupe na rangi ya dhahabu. Vichwa vyao vina taji za kipekee na shingo zao zina rangi nyekundu. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya asili.

Tembo mchanga mwenye rangi ya kaawia akila majani kutoka kwenye tawi ndogo amesimama kwenye udongo mwekundu nyuma yake mbali kidogo kuna kundi la watu wakimtazama pia kuna miti mikubwa yenye matawi mengi anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo na jua linaangaza

Mto wenye uchafu mwingi. Mtu mmoja amesimama ndani akikusanya taka kutoka kwenye kisima kidogo cha udongo katikati yake. Kando ya mto kuna majengo mengi ya zamani yanayobomoka pamoja na viti na vichaka. Anga lina mawingu meupe na bluu.

Kundi la pundamilia wakivuka barabara chafu kwenye uhifadhi ya wanyama pori. Mandhari yana nyasi ndefu na miti. Anga ni jeupe kuashiria hali ya hewa ya jua. Ni mandhari ya kawaida ya wanyama pori nchini.

Mnara mkubwa wa kumbukumbu uliotengenezwa kwa mawe. Juu yake kuna sanamu tatu za shaba za askari. Zinasimama wima zikionyesha heshima, zikiwakilisha miaka ya vitaa vikuu vya pili. Nyuma kuna jengo la benki la Standard Chartered na magari barabarani.

Kundi la wanafunzi na watu wazima wakipanda miti. Watu wawili wamepiga magoti wakipanda miche. Mmoja ni mwanamke na mwengine mwanaume. Wanafunzi wengi wamesimama nyuma yao wakiwa wameshika miche midogo. Baadhi yao wamevaa barakoa. Kumetanda nyasi ndefu. Pia kuna jagi ya buluu ya kumwagilia maji.

Mabomba makubwa mawili ya buluu yakipita juu ya mfereji wa maji. Yameunganishwa kwa viungio vikubwa. Maji ya kijani yanayoonekana yanatiririka chini ya mabomba. Anga ni buluu na kuna mimea kando kando.

Simba wawili wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu. Wa ndume ana manyoa meusi shingoni huku jike akiegemea pembeni. Wote wanaonekana kutulia. Mazingira ni ya asili yenye miti nyuma.

Tembo mdogo labda mtoto akitembea kwenye udongo wenye rangi ya kahawia. Ana masikio makubwa na belu ndogo na mwili wake unaonekana umefunikwa na udongo. Mandhari ya nyuma inaonyesha ardhi kavu na mimea kidogo ikionyesha mazingira ya wazi au mbuga.

Eneo la ujenzi; kuna jengo kubwa ambalo linaonekana kuwa katika hatua za mwanzo zikiwa na nundu nyingi, kreni kubwa ya manjano inashikilia ndoo na wafanyikazi wa ujenzi wamevaa helmeti za bluu. Kuna miti mingi nyuma na anga lina mawingu.

Eneo la makazi duni mjini. Kuna takataka nyingi zilizotapakaa karibu na mfereji wa maji chafu. Nyumba zimetengenezwa kwa mabati na mbao. Watu na wanyama wanaonekana wakitembea, inaonyesha changamoto za mazingira ya kijamii.

Eneo la nje lenye miti mingi na njia za kutembea zilizojengwa kwa mawe. Kundi ndogo la watu linaonekana likisimama karibu na uzio wa mbao, likiangalia nje. Miti mikubwa inatoa kivuli kizuri na ardhi inaonekana kuwa na majani makavu na udongo.

Sarakasi ndani ya ukumbi mkubwa wa duara. Watu wanne wamevaa sare za milia, wanafanya maonyesho ya kuruka. Watazamaji wamekaa kwenye viti vya safu mbalimbali. Sakafu ni ya mbao inayong'aa. Wanamziki wanaonekana wakiwapigia ngoma.

Eneo la makazi duni, nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati, na udongo, zikiwa zimepakana sana. Mbele kuna rundo kubwa la taka, likiwa limezagaa chini. Mbingu ni blue na kuna miti michache mbali. Mazingira yanaonyesha uhitaji wa maendeleo. Kuna mtu aliyetembea katikati ya nyumba, hali ni ngumu.

Ni kundi la watu wakiwemo wanafunzi na watu wazima wakikusanyika kuzunguka bustani ndogo la wima iliyotengenezwa kwa gunia. Mtu mmoja anaonekana akizungumza na kundi hilo huku wengine wakipiga picha. Inaashiria mradi wa kilimo enedelevu au elimu ya mazingira shuleni.

Mlima wa taka, plastiki nyingi zimetawanyika, anaga ina mawingu mengi, majengo machache yanaonekana, miti michache ipo pembeni, hali ni chafu, inaonekana uchafuzi wa mazingira.

Mkusanyiko mkubwa wa nyumba ndogo zilizojengwa kwa mabati, nyingi zikiwa na paa zenye kutu, zikijaa eneo lote la mlima. Miti michache inaonekana na majengo makubwa machache yamesimama nyuma yao.

Wanaume sita, mmoja amevaa sare ya kijeshi, wengine wamevaa koti na fulana. Mmoja ameshikilia mmea mdogo. Shimo limechimbwa chini. Kifaa cha kumwagilia kipo chini. Wote wanaonekana kutazama mmea. Inaonekana wanapanda mti.

Mamba wawili wakubwa wamelala kwenye mawe, mmoja akiwa na mdomo wazi. Wanaonekana kutulia na kutafakari. Nyuma yao kuna nyasi na miti .Ni wanyama wanaovutia.

Kundi la punda milia wakivuka njia ya udongo. Njia imezungukwa na nyasi ndefu zilizo kauka. Mbali, majengo marefu ya jiji yanaonekana chini ya anga ya buluu. Inaonekana kuwa mbuga la wanyama iliyo karibu na mjini.

Wanaume wawili wakikusanya chupa za plastiki zilizotupwa katika eneo lenye mimea mingi. Kuna milima ya chupa za maji na vinywaji .Wanaume wamevaa nguo za kazi. Hali hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira karibu na mto.

Darasa la shule, wanafunzi wengi wamekaa, wote wamevaa sare za buluu madawati ya mbao yamepangwa, mwalimu anaonekana mbele, bodi nyeupe ipo ukutani, ghorofa inaonekana mbao, inaonekana wanafunzi wanajifunza.

Mbuni tano ziko kwenye nyasi ndefu. Majengo marefu yanaonekana mbali. Anga ina mawingu kidogo. Wanyama wanaonekana wakitembea. Hali ya hewa ni nzuri. Inaonekana mazingira ya wazi. Ziko karibu na jiji.

Mtoto mdogo aliyevaa sketi ya bluu na fulana nyeupe akishika mche wa mti. Anaonekana kusimama kwenye udongo wenye mawe na matope huku watu wazima wakipanda miti mingine nyuma. Inaashiria juhudi za wapandaji miti na utunzaji wa mazingira.

Mwanaume amesimama barabarani. Barabara imeharibika vibaya. Daraja mbili zinaonekana nyuma. Miti imezunguka pande zote. Anga ina mawingu mengi. Taka zimetawanyika pembeni. Inaonekana baada ya mafuriko.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita. Kuna magari ya aina tofauti yanayoonekana yakitembea katika pande zote mbili. Kwa umbali, kuna daraja la watu wa kutembea linalovuka barabara. Nguzo za taa zimepangwa kando na kuna miti na nyasi kando ya njia. Mabango ya matangazo pia yanaonekana kwa upande wa kushoto.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini. Kuna matatu mawili yamesimama, yakiwa yamebeba abiria. Matatu ya mbele lina rangi ya kijivu, limeandikwa L.A TRANS LTD. na namba ya usajili kbc 752c watu wanasubiri kupanda au kushuka. Kuna mabango ya matangazo barabarani.

Msongamano wa mabasi na matatu yaliyokuwa yakifanya kazi kama usafiri wa umma yakiwa yameegeshwa au yakisubiri abiria. Rangi tofauti za magari yanaonekana, zikionyesha utofauti wa usafiri. Kwa nyuma, kuna majengo ya makazi na miti mingi, ikionyesha mazingira ya jiji. Hali hii inaashiria kituo kikuu cha usafiri katika eneo.

Kundi la watu wamesimama kando ya barabara, wengine wakiwa wamesimama karibu na gari ndogo. Mmoja wao anaonekana akionyesha kitu juu. Kuna alama ya barabarani na mfereji wa majitaka unaonekana mbele. Mazingira yanaonekana kama barabara ya kawaida ya mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi nchini. Magari matatu na lori yanaonekana yakiendeshwa. Mtu anasukuma mkokoteni kando ya barabara. Kuna miti mingi na anga lina mawingu kuashiria hali ya hewa ya kawaida.

Basi kubwa la abiria la rangi ya njano likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi, watu wanasubiri au wanapanda basi , mabango ya matangazo yanaonekana kando ya barabara. Majengo marefu yanaonekana kwa umbali hali inaashiria kituo cha mabasi au eneo la mjini lenye shughuli nyingi.

Matatu kadhaa iliyopakia barabarani jijini. Matatu ya mbele lina mapambo mengi ya rangi ya buluu. Watu wanatembea karibu na mabasi hayo. Nyuma kuna majengo ,kuashiria eneo la mjini lenye shughuli nyingi

Matatu ya blue ikiwa imesimama barabarani. Kwenye paa la matatu kuna taa ndogo za kijani. Bango kubwa lenye maelekezo ya njia imefungwa mbele likionyesha maeneo kama Thika Road, Ruiru, Kimbo na Juja. Watu wanasimama karibu wengine wakiwa wamebeba mikoba.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayotembea pande zote mbili. Kuna magari, mabasi, pikipiki na waendesha baiskeli. Ina mistari mingi ikionyesha vichochoro tofauti. Kwa umbali majengo marefu yanaonekana pamoja na mabango ya kutangaza. Kando kina miti mingi ya kijani.

Matatu yenye rangi nyeupe na sanaa nyingi imebeba abiria. Watu wanasubiri au kupanda matatu. Kuna majengo ya rangi ya waridi nyuma na mabango ya biashara. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi. Ni eneo la biashara.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mji. Kuna matatu kadhaa zilizoegeshwa kando ya barabara. Matatu moja imepambwa kwa rangi ya zambarau, bluu na njano, ikiwa na jina Prestige juu yake na picha za wanyama. Majengo yenye maduka na mabango mbalimbali yamesimama kando ya barabara, yakiwemo Safaricom.

Muonekano kutoka ndani ya gari labda matatu likiwa barabarani, jijini. Kuna daraja refu la juu. Na magari mengine yakiendeshwa. Baadhi ya mabango na majengo yanaonekana mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Basi la abiria lenye rangi nyekundu na sanaa nyingi. Watu wanaonekana wakipanda na kushuka. Lina namba ya usajili la Kenya. Mtaa unaonekana kuwa na majengo na miti. Basi limepakwa michoro ya kuvutia.

Eneo la mji lenye shuguli nyingi, kuna gari ndogo lililopakia matairi juu ya paa na neno makobi limeandikwa nyuma. Watu wanatembea na kusubiri barabarani. Kuna majengo yenye maduka na mabango ya biashara. Barabara inaonekana kuwa na magari mengi.

Basi la abiria, labda matatu likiwa limesimama mtaani. Ndani yake, abiria wanaweza kuonekana kupitia madirisha. Nje, kundi la watu limesimama karibu nalo. Baadhi yao wanaonekana kuingia au kushika.

Umati wa watu na magari barabarani jijini. Kuna matatu yaliyopambwa kwa rangi za kuvutia .Polisi wanaonekana wakisimamia trafiki ,ni eneo lenye shughuli nyingi likionyesha maisha ya jijini.

Msongamano mkubwa wa magari kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Kuna malori, mabasi na magari mengine yakiwa yamekwama kwenye foleni. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara. Majengo marefu na miti viko pande zote za barabara. Inaonekana kama trafiki ya mchana.

Eneo lenye shughuli nyingi, labda kituo cha mabasi au matatu. Kadhaa yameegeshwa na watu wanapanda au wakishuka. Matatu moja imepambwa kwa rangi mbalimbali na michoro. Watu wengi wanatembea kuzunguka eneo hilo. Kuna majengo marefu nyuma. Anga inaonekana kuwa wazi na jua kali. Inaashiria usafiri wa umma katika jiji.

Matatu ya manjano na nyekundu iliyopambwa kwa michoro ya kipekee yamesimama. Abiria wanaonekana ndani yake. Nje kondakta au muhudumu wa matatu anawakaribisha abiria huku akishika bango la njia. Watu wengine wamesimama karibu na gari wakisubiri au wakipita. Hali hiyo inaashiria usafiri wa umma katika jiji.

Basi kubwa la buluu lililoegeshwa kando ya barabara likiwa na chapa ya Metro Trans. Watu kadhaa wanasubiri au kutembea karibu. Kuna mabasi mengine nyuma. Mabango ya matangazo ya DTB Bank yanaonekana kushoto. Mazingira yanaonekana kama kituo cha mabasi mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi mjini. Kuna mabasi mawili yenye chapa Veteran na Moana yakiwa yameegeshwa. Pikipiki na magari mengine yanaonekana. Watu wanatembea na kusubiri. Majengo marefu na miti viko pande zote. Kuna pia bango la kuwezesha biashara na Kenya Farmer Health Care.

Mabasi mawili ya abiria, matatu yaliyopakwa rangi angavu. Mtu mmoja amesimama karibu na basi la mbele. Majengo yanaonekana nyuma na barabara yenye lami. Mabasi yana nembo za usafiri wa umma yakiashiria shughuli za kijiji.

Gari la abiria likiwa limeegeshwa karibu na bango kubwa lenye maandihi 2NK SACCO, NAKURU DIRECT . Kuna nyaya za umeme zinaonekana nyuma zikionyesha mazingira ya mjini.

Barabara pana, yenye njia nyingi za magari. Kuna magari machache yakiendesha. Kando kuna mabango ya matangazo na taa za barabarani. Mbele kuna majengo na miti. Anga lina mawingu. Kuashiria, hali ya hewa ya kawaida.

Kituo cha mafuta cha Total Energies chenye shughuli nyingi. Kuna matatu kadhaa zilizoegeshwa karibu, zikipakia au kushusha abiria. Matatu moja ina rangi ya chungwa na buluu, ikiwa na michoro mbalimbali. Mabango mengi yanaonyesha majina ya maeneo kama Kangema, Gacheru na Jumbe.

Mandhari ya barabara kuu yenye magari mengi na msongamano wa magari. Kuna mabasi, malori na mengineyo yakipita kwenye pande zote mbili. Watu wanatembea kando ya barabara na majengo marefu yanaonekana nyuma ikionyesha jiji lenye shughuli nyingi.

Msongamano wa magari jijini. Kuna mabasi mawili yaliyopakwa rangi tofauti yakiwa yamebeba abiria. Maafisa wa trafiki wanasimamia barabara. Majengo marefu yaliyo na matangazo yanaonekana nyuma. Ni hali ya kawaida ya jiji.

Bango kubwa, ina namba nne nyekundu, majina ya maeneo yameandikwa, watu wengi wamesimama chini. Magari ya abiria yanaonekana nyuma, majengo marefu yapo mbali, anga inaonekana wazi, inaelekeza njia fulani.

Basi la abiria, maarufu kama matatu lenye rangi nyekundu na michoro ya simba likiwa limesimama barabarani. Watu wanatembea karibu na majengo marefu pamoja na mabango ya biashara yanaonekana nyuma. Inaashiria shughuli za jiji lenye pilka pilka.

Gari moshi likiwa limesimama kwenye reli. Inaonekana kupitia uzio wa waya. Treni ina rangi nyeupe, machungwa na nyekundu. Daraja la rangi ya bluu linajengwa juu ya treni. Nyasi za kijani kibichi zimeota karibu na reli.

Basi kubwa la abiria la rangi ya chungwa likiwa limeegeshwa mbele ya jengo refu. Ina nembo ya Tawakaal. Watu wawili wanaonekana wakisukuma toroli. Ni usafiri wa umma wenye mwonekano maridadi.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari mengi yanayopita. Kuna ya kibinafsi, mabasi na malori. Kando ya barabara kuna miti mirefu ya kijani kibichi. Anga linaonekana kuwa jeupe labda kutokana na hali ya hewa au mwanga mkali.

Barabara yenye msongamano mkubwa wa magari, malori, mabasi na magari madogo yamejipanga. Watu wanavuka barabarani, kuna majengo mengi yamejengwa nyuma na miti mirefu. Anga ni nyeupe.

Eneo la kituo cha mabasi mjini ambapo kuna gari dogo aina ya van maarufu kama matatu ikipakia abiria na mizigo. Watu kadhaa wamesimama karibu, wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida, huku mabasi mengine ya bluu yakionekana nyuma. Inaashiria shughuli za usafiri wa umma.

Bango la tangazo barabarani, linaonyesha majina ya maeneo kama Mombasa Road, Utawala na Airways na nambari kubwa themanini. Kuna watu wakitembea barabarani na magari yameegeshw kando, mwanaume mmoja amevaa kofia na jaketi la buluu.

Barabara ndefu yenye watu wakitembea pande zote mbili. Kuna miti mingi ya kijani kibichi na vichaka kando ya barabara vikifanya mazingira yawe safi. Magari machache yanaonekana mbali. Barabara ina mistari meupe ya kuashiria njia.

Barabara kuu, yenye magari yakipita, ikiwa ni miti mirefu upande mmoja wa ukingo, na barabara yenye nyasi. Mbingu, inaonekana kuwa na mawingu. Ikionyesha hali ya hewa tulivu, na watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara.

Nyuma ya basi la abiria la rangi ya bluu lililoandikwa, metro trans bendito. Abiria wanasubiri kando ya barabara na kuna bango la njia likionyesha themanini A.Hii inaashiria usafiri wa umma katika eneo lenye shughuli nyingi.

Lori la buluu na rangi ya chungwa likiwa limeegeshwa barabarani. Lina maandishi ya Texas na super Meru. Wanaume kadhaa wamesimama karibu nalo wengine wakiwa wamevalia fulana za stage marshall . Barabara inaonekana yenye shughuli.

Nyuma ya basi la abiria, la rangi ya buluu, lililoandikwa Metro trans. Mwanaume mmoja amesimama mbele ya basi, akielekea na kuna bango la njia ikionyeshwa 80a.Hii inaashiria usafiri wa umma katika eneo la shughuli nyingi.

Basi dogo maarufu matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Kuna watu wengi wamesimama karibu. Baadhi yao wakiwa abiria au wachuuzi. Matatu yamepakwa rangi za kuvutia na kuna ishara inayoonyesha njia zake. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Barabara kuu yenye magari yakipita ikiwa na miti mirefu upande mmoja ba ukingo wa barabara Wenye nyasi. Mbingu inaonekana kuwa na mawingu ikionyesha hali ya hewa tulivu na watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara.

Babaraba yenye magari na watu. Kuna lori kubwa la zege, magari mengine na pikipiki. Ishara ya hakuna kugeuka nyuma inaonekana wazi. Taa za trafiki zinawaka nyekundi. Watu wanavuka barabara na miti mirefu inaonekana nyuma.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi ikiwemo magari, maduka na ishara za barabara. Kuna mabasi madogo ya abiria au matatu yakiwa yameegeshwa na ubao mkubwa wa matangazo unaotangaza Supreme Shuttle Nakuru Direct. Majengo ya biashara yamejipanga kando ya barabara yakionyesha mandhari ya kawaida.

Magari mengi yanasimama barabarani kuashiria foleni, kuna ishara ya barabara inayokataza kugeuka nyuma. Taa za trafiki zinaonekana nyekundu, watu wanatembea kando ya barabara wakiwemo mwanaume anayebeba begi la mgongo.

Mabomba makubwa ya chuma yaliyopitwa kwa wakati yanaonekana kutu na kufunikwa na ukungu wa kijani yakipita juu ya maji meusi yenye uchafu. Kuna vali nyingi zenye magurudumu yaliyopinda zikionyesha kuwa yalikuwa sehemu ya mfumo wa taka, Mazingira yanaonekaana kuwa ya kiwanda kilichowachwa au sehemu ya mfumo wa zamani wa maji taka.

Rundo kubwa la mabomba ya kijivu yametengenezwa kwa plastiki. Mabomba haya yamepangwa kwa uangalifu yakitengeneza piramidi kubwa. Anga linaonekana wazi juu. Mabomba yanaonekana kutumika kwa miradi ya ujenzi au mifumo ya maji.

Rundo la taka kubwa na uchafu uliotupwa kando ya mto au mkondo wa maji. Taka hizo ni pamoja na nguo, plastiki na vitu vingine vingi. Maji ya mto yanaonekana kuwa machafu kutokana na uchafuzi. Kwa umbali kuna nyumba na miti ikionyesha makazi ya watu karibu na eneo hili lenye taka. Hali hii inaonyesha tatizo kubwa na usimamizi wa taka.

Udongo mwingi ulio tengenezwa kwenye mawe na mizizi kuna fimbo ndefu nyembamba yenye ncha ya kijani iliyo lala juu yake. Udongo unaoneka kua huru na kuna dalili za kukatwa.

Rundo kubwa la takataka mbalimbali ikiwemo plastiki, nguo na karatasi, zikiwa zimetupwa kanda mkondo wa maji chafu. Miti na majani yanaonekana upande mwingine, ikionyesha uharibifu mkubwa wa mazingira.

Msongamano barabarani na lori lililobeba mizigo mikubwa juu. Watu wamepanda juu ya lori na wengine wanasukuma mikokoteni. Majengo ya zamani yanaonekana nyuma na kuna nyaya nyingi za umeme juu. Inaonekana kama soko ama eneo la biashara.

Bomba la maji lililopasuka likiwa limezama kwenye matope na udongo huku likiwa limewekwa sehemu moja ya kukarabati. Inaonekana kuna shida ya ufujaji aa maji hapa.

Rundo kubwa la mabomba mawili tofauti. Upande wa kushoto kuna mabomba rangi ya kijivu na upande wa kulia rangi ya chungwa. Yote yamepangwa kwa uangalifu tayari kutumika katika ujenzi au miradi mengine mbalimbali.

Kundi la watu akiwemo mwanamke aliyevaa fulana nyeusi iliyoandikwa, kijana, akiegemea jengo. Karibu yake kuna ndoo kubwa ya rangi ya crown na debe la plastiki la njano. Linaonekana ni tukio la kijamii au mradi na kamera inaonekana nyuma.

Udongo mwingi umerundikana sehemu moja. Nyaya mbili zinaonekana. Alama za tairi zipo chini. Udongo una rangi nyeusi. Mawe madogo madogo yamechanganyika. Inaonekana mahali pa ujenzi. Hakuna mmea unaoonekana.

Mfumo tata wa mapomba ya viwanda yaliopakwa rangi ya bluu. Kuna vali nyingi viunganishi na vipimo vya shiningisho ikipita zambampa. Baadhi ya mapomba madogo ya njano yanaonekana nyuma, ikionyesha mtandao mkubwa wa usambasaji wa maji au kezi.

Maji yakimwagika kwa nguvu kutoka kwenye bomba kubwa la chuma. Yanatiririka kwa kasi na kutengeneza mapovu chini. Bomba limezungukwa na mimea ya kijani kibichi na nyasi ndefu. Anga ni ya bluu yenye mawingu inaonekana nyuma.